Mwanamke aliyevaa mavazi ya usafi akimiminia au kuangalia maudhui ya kiovu. Inaonekana kuwa maziwa kutokea kwenye chombo cha chuma cha kuhifadhia maziwa. Mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na kofia ya neti kichwa ishara ya kuzingatia usafi na taratibu za kiafya.

Mishikunjia ndizi mbichi za kijani ambazo zimekatwa kutoka shambani na kupangwa chini. Mishikunjia bado iko kwenye miguu ya mashina yake na inaonekana imekusanywa tayari kwa usafirishaji au kuuza sokoni. Rangi ya kijani na yenyewe

Kituo cha ukusanyaji wa maziwa katika eneo la mashambani au mji mdogo, hapa ndipo wakulima huleta maziwa yao kwa ajili ya kupimwa, kurakodiwa na baadaye kusafirishwa kwa ajili ya kuchakatwa au kuuzwa.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi za kijani zimepangwa pamoja huenda zikiwa shambani au tayari zimevunwa. Mazingira yanayoonekana nyuma yanaonyesha miti na majani ya kijani ishaara kwamba ndizi hizi zimetokea na yenye rotuba na mvua.

Mke shambani akiwa amevaa fulana nyeupe, na aproni yenye mistara akiwa ameshika shada kubwa la ndizi lililonying'anyia kutoka kwenye mti wa ndizi. Mazingira yanaonyesha kuwa ni shamba la migomba lenye mimea ya ndizi iliyo na afya.

Shamba la migomba lililojaa ndizi zilikomaa na tayari kwa kuvunwa. Migomba imepangwa kwa mpangilio mzuri na ndizi nyingine zinaonekana zikiwa kwenye vichaju kubwa vya manjano ishara kuwa zimekomaa.

Ng'ombe waliolala au waliokufa kwenye eneo la Magini. Uwanda wa kijani kuna mambo mawili yanayowezekana kuhusiana na hali ya wa nyama hawa .Ng'ombe wawili wanaokutana wamelala upande mmoja walio nahimizwa kuwa waenda kwa ng'ombe wanapopumzika mchana wakati wa jua.

Eneo la kijijini lenye mimea ya migomba nyuma ya nyumba, sehemu ya mbele inyoonekana paa la bati la nyumba, na fense ya waya iliyoporomoka au imevunjika, pengine kutokana na upepo au wanyama, ardhi imefunikana na majani ya kijani na mazingira yanayoonekana ya kijani.

Shughuli ya biashara ya ndizi katika soko la wazi au barabarani, mahali palipo na shughuli nyingi. Mtu aliyebeba mzigo wa ndizi. Mwanaume mmoja yuko katika hii picha akiwa amebebea mzigo mkubwa wa ndizi mbichi. Mwanamume mwenyewe anaonekana kuwa na nguvu akifanya kazi ya kubeba.

Mazingira ya kijijini au mashambani ambapo shughuli ya ufugaji wa ng'ombe imeendelea. Kuna kundi la ng'ombe kufangwa ndani ya zizi linalojengwa kwa miti na paa la nyasi au matawi. Inaonekana wanapumzika au kulishwa.

Muuzaji wa ndizi sokoni akiwa ameketi karibu na meza au jukwaa ndogo linalopangwa ndizi zilizomea vizuri mbele ya meza kuna rundo la ndizi zilizoiva na karibu yake kuna mteja au mpita njia aliyevaa vazi la kijani.

Mikungu mmingi ya ndizi zikipita kigani ambazo zimepangwa kwa wigi labda sokoni au sehemu ya mavuno. Ndizi hii inaonekana zikiwa kama bado haijakomaa hivyo inafaa kusafirishwa au kuhifadhiwa hadi ikomee.

Picha inaonyesha mtu anayeshika ndizi mbili, moja ikiwa imevuliwa ganda na nyingine bado ikiwa na ganda kwenye meza mbele yake. Kuna kundi la ndizi, mbishi na bakuli na plastiki la blue .

Picha inaonyeshwa ng'ombe aliye katika hali mbaya ya kiafya ngozi yake inayoonekana ikiwa na mavidonda na uvimbu mkubwa sehemu nyingine na sehemu ingine za mwili hasa kando ya mbavu.

Shughuli ya uvunaji na ukashwaji wa mazao shambani hususana nafaka kama vile mahindi au mpunga. Kati ya picha kuna rundo kubwa la mazao yaliyokashwa huenda ni mahindi yaliyopondwa makapi au mpunga. Mazao haya yamewekwa juu ya mifuko au plastiki za laini yenye mistari ya rangi.

Hapa tunaona mifugo ya ng'ombe wa maziwa, ng'ombe hawa wamepangwa mistari ya pande mbili ndani ya banda, wakila au kupumzika, watu wawili wanaoonekana wakitembea katika hio banda huenda wakikuwa au kuwahudumia ng'ombe hao.

Mfugaji akiwa amekaa chini akikamua ng'ombe wa maziwa mwenye rangi nyeupe na mapaja meusi, mfugaji amevaa nguo ya kazi ya blue na ameshika chuchu ng'ombe anatoa maziwa kwenye ndoo ya plastiki blue .

Matu wakishika mahindi yaliyo kaushwa. Mahindi haya yameondolewa maganda kanda la nje na yamewekwa ardhini, labda kwa ajili ya kukawashwa vizuri zaidi kabla ya kuhifadhiwa au kusagwa kwa unga. Vipengele ya picha, mahindi mengi yamelazwa juu ya ardhi ya udongo wa rangi ya udongo mkakundi.

Shamba lenye mimea ya migomba, ndizi na njia ya udongo mwekundu inayoelekea ndani ya shamba. Mazingira yanaonekana kijani kibichi, ishara kuwa kuna mvua ya kutosha au udongo wenye rutuba. bingu ina.

Amevaa sweater ya rangi ya buluu yenye kofia na suruali ya giza pamoja na koti za mpira ameinua fimbo au kijiti na kusimama karibu na uzio wa mbao, upande wa pili wa uzio kuna ng'ombe kadhaa wa rangi ya kahawia na nyeupe wanaoonekana wamesimama wakila au wakiongojea chakula eneo hili.

Shamba la kilimo msitu ambapo kuna aina tofauti inayonekana kushutua vizuri kwa maenekano. Nyuma ya shamba kuna idadi kubwa ya migomba mikubwa ya kijani mbichi ambao inaonekana kuwa katika hali nzuri ya ukaaji.

Mkono wa mtu akishika jani la mmea wa mahindi ina mashimo na madoa ishara ya shambulizo la wadudu au magonjwa ya mimea, mimea ya mahindi chanjo yanayotosha shambani limeharibika kwa kiasi kikubwa ikiwa na mashimo na madoa ya kahawia.

Picha inaonyeshwa kitu cheupe kilichowekwa kwenye kitambaa cha wavu kama neti au lace cloth inaonekana kama ni bidhaa laini lenye umbo la chembe chembe ndogo.

La migomba iliyopandwa kwa mistari iliyopangwa vizuri. Yenye ardhi ye mfumo wa umwagiliaji au plastiki yakufunika udongo, inayosaidia kuhifadhi unyevu nyevu na kuzuia magugu. Udongo unaonekana na nyekundu na wenye rutuba na miti ya migomba bado iko katika hatua za ukuaji.

Watu wakipakua chakula kwenye vikombe na sahani, wana sufuria kubwa yenye chakula labda uji au wali na watu wanaopanga foleni kupata mgao. Tukio hili lililokuwa mapango wa kugawa chakula shuleni, kwenye kambi sa masada au hafla ya kijamii.

Picha inayoonyesha mizigo mikubwa ya ndizi mbichi zilizokusanywa kwa mafungu makubwa kuna magari ya mizigo yenye rangi ya blue na kijani yaliyopaki karibu yakionekana kutumika kusafirisha ndizi hizo.

Muuza ndizi sokoni au barabarani. Maelezo ni haya na lundo kubwa la ndizi zilizoiva vilivyopangwa juu ya meza au sehemu ya kuuzia. Ndizi venye ni za manjano kuonyesha kuwa limeiva tayari kwa kuliwa. Muuzaji anayesimama kushoto.

Shamba la mimea ya tumbamoko lilopandwa kwa mistari iliyonyooka. Mimea imekuwa vizuri yenye majani makubwa ya kijani yaliyosiamama wima udogo unaonekana umeandaliwa vizuri umepangwa kwa vito kati ya mistari ya mimea kurahisisha kupalilia na umwangaji.

Shamba la migomba na mikungu ya ndizi, shamba hili limepangwa kwa mistari na kuna njia kati ya mistari hiyo ambayo inaonekana kutumiwa kwa kutembea au kupitisha vitu vya klini, majani ya migomba ni makubwa na ya kijani kibichi ya kuonyesha kwa mimea hiyo.

Mwanaume akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha aluminium kwenda kwenye vyombo vingine. Iko katika eneo la wazi lenye majengo ya vijijini. Huenda ikiwa kituo cha kukusanyia maziwa. Anaonekana tabasamu.